Rafu zimepangwa kwa ustadi kuonyesha bidhaa mbalimbali kama viatu, mikoba na mavazi ya kisasa yaliyozuiliwa na plastiki. Ubao wenye ujumbe na tangazo huongeza mvuto wa kibiashara na urahisi wa malipo ya kisasa.

Maduka yaliyopambwa na chapa maalum ya Levis yanaonyesha mandhari ya biashara yenye mvuto wa kisasa. Bango lenye maneno ya punguzo la hadi asilimia arobaine linashawishi wateja kwa ofa ya kuvutia.

Duka la mavazi ya wanaume linaonyesha mashati, suruali, suti, viatu na tai vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Katikati kuna meza ndogo ya buluu yenye majarida na kikokoto kwa matumizi ya kibiashara.

Duka la mavazi ya watoto limepangwa kwa ustadi likiwa na nguo mbalimbali kama mashati, suruali, blausi na gauni zilizotundikwa kwenye rafu na vikalio, mwanga wa dari na usafi wa sakafu vinaonyesha mazingira bora ya ununuzi kwa familia.

Duka la nguo limepambwa kwa mpangilio safi na maridadi wa bidhaa za chapa ya poro vikiwa vimefungwa na kupangwa kwa ustadi kwenye rafu. Vitanzi na viiunga vya nguo kule pande wa kulia, cubes zimejaa mashati ya rangi mbalimbali kama vile nyeupe, buluu, pinki na kijani

Duka la nguo limepangwa kwa rafu zilizojaa mashati, suruali, koti na mikoba mbalimbali kwa mtindo w kuvutia ukuta wenye mistari ya manjano na nyeupe huongeza mvuto wa mazingira na kuonyesha ubunifu wa kisasa katika maonyesho ya bidhaa.

Manekine limevaa blausi nyeupe yenye madoa madogo meusi na mkoba kwa mkono mweupe wenye mnyororo wa dhahabu. Vifaa vya mapambo kama mikoba ya kahawia, krachi ya rangi nyeusi na viatu vya kung'aa vimepangwa kwa ustadi pembeni huku bango likitangaza punguzo la asilimia therathini kwa bidhaa za mtindo.

Nguo za wanaume na wanawake zimepangwa kwa mtiririko wa kuvutia zikiwa na sehemu maalum kwa kila jinsia iliyoandikwa wazi. Mabegi, viatu na mannequins waliovishwa mitindo ya kisasa huongeza haiba ya ununuzi katika duka lenye rangi angavu na mpangilio wa kisanii.

Jeans na mashati yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu na walinganishi wa vitanzi huku mabango yakitangaza punguzo la asilimia arubaini kwa bei teule . Sehemu tofauti kama buttcut na regular zimetambulika kwa alama mahususi zinazowarahisishia wateja kufanya uchaguzi wao.

Mifuko ya mikono, pochi na leso zenye miundo ya kipekee, zimepangwa kwa ustadi juu ya rafu nyeupe, zikitoa mandhari ya kuvutia kwa mpenzi wa mitindo. Sanduku ndogo za vito zinakamilisha mandhari hiyo ya mapambo, kama hereni na mikufu yenye mvuto wa kisanii.

Rafu za mavazi ya watoto na wanawake zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka la nguo, huku mabango yakitangaza bei ya juu zaidi ya shilingi 500 kwa kila nguo au viatu. Mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutembea huongeza urahisi wa ununuzi wa wateja.

Jina la duka limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye bango la kipekee kijani kibichi huku mavasi rasmi ya kiume yakionyeshwa kwenye manequin na rafu, sakafu ya vigae na taa angavu uongeza muonekano wa safi mpangilio wa duka.

Rafu za viatu vya wanawake vimepangwa kwa ustadi vikiwemo sandali, vitoko na viatu vya kawaida katika safu tofauti za rangi na aina. Kulia nguo zimekunjwa na kuning'inizwa kwa mpangilio mzuri na mwanga wa dari unatoa mwonekano safi wa mazingira ya biashara yenye mvuto wa ununuzi.

Nguo za kuogolea zenye rangi angavu zimepangwa katikati ya meza pamoja na nguo zingine zenye michoro ya kuvutia upande wa kushoto. Viatu aina mbalimbali kama vile kandambili na viatu mitariyani vinajaa upande wa kulia vikionyesha wingi wa bidhaa katika soko lenye pilika.

Fulana nyeusi yenye mchoro wa mchezaji wa mpira wa kikapu aliyevalia jezi nyeu- nyeupe yenye nambari tatu na maen- na maneno Sixers imeshikiliwa na mtu ndani ya duka la kisasa. Rafu zimepangwa kwa ustadi kuonyesha nguo na suruali za mtindo mbalimbali huku mwangaza wa nembo ya Innevitable ukiongeza mvuto wa kimtindo wa sehemu hii ya biashara.

Suti za rangi mbalimbali kama buluu, kijivu na nyeusi vimepangwa kwa mpangilio safi na wa kuvutia kwenye stendi ya duka la nguo. Vitambulisho vya bei na ukubwa vinaonekana vikining'inia vikitoa mwongozo wa haraka Kwa wateja wanaotafuta mavazi rasmi ya kisasa.

Ngazi za madukani zinazong'aa kwa taa za dari huongoza wateja kupitia nguo zilizopangwa kwa rafu na wima kwa mpangilio mzuri. Viti vya kupumzika vyenye mitindo ya kipekee na sakafu ya vigae visafi huongeza hali ya starehe ya ununuzi wa kisasa.

Nguo mbalimbali zimepangwa Kwa mistari kwenye stendi na rafu zikiwa ni za wanawake na watoto Kwa mujibu wa mabango yanayoelekeza sehemu izo. Mwangaza wa taa na mpangilio unaondokeza mazingira ya duka lililo na nafsi nzuri na lenye offer ya kuvutiaa Kwa wateja.

Mabega ya duka yamejaa masharti, suruali na koti zenye rangi na mtindo mbalimbali, ya vikining'inia kwenye vishikio vya chuma, vilivyopangwa kwa safu. Mwanga mkali wa ndani waangazia kila kipande kwa uzuri na rahul zilizoko juu kuongeza mpangilio wa bidhaa unaleta urahisi wa kuchagua.

Rafu ndefu zimesheheni viatu vya watoto na watu wazima vikiwa vimepangwa kwa mtindo unaovutia na unaosaidia wateja kuchagua kwa urahisi. Ukumba mbalimbali kama vile nambari, tatu mbili, tatu tano na tatu sita unaonekana wazi huku mwangaza waduka ukionyesha mazingira yenye mpangilio mzuri na urahisi wa ununuzi.

Mavazi ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wavu wa chuma, yakionyesha ubunifu na mtindo tofauti ya mavazi ya kila siku. Mandhari hii inatoa taswira ya mazingira ya biashara ya nguo ambapo wateja wana nafsi ya kuchagua wanachokipenda kwa urahisi.

Nguo za mtindo tofauti kama mashati, suruali na makoti zimepangwa kwa ustadi katika rafu na stedi ndani ya duka la kisasa. Samani na mapambo kama kontaina la mviringo lenye mchoro ya kijani pamoja na ukuta wenye muundo wa dhahabu uogeza mvuto na mwonekano wa mahali hapo.

Viti vya mbele vya gari, yenye rangi ya kijivu na nyeusi, linaonekana kwa wazi. Pamoja na dashibodi na usukani ulioandaliwa kwa umakini. Mlango wa gari uko wazi na jua linaangaza ndani. Likitoa mwangaza mzuri juu ya muundo wa ndani wa gari hilo.

Magari mawili, Toyota na Subaru, yameegeshwa kwenye eneo la majani lililozungukwa na miti. Milango iko wazi na watu wamesimama karibu na Subaru ya kijani wakiwa katika mazungumzo au shughuli ya kijamii ya kirafiki.

Gari la rangi ya fedha aina ya Sub imeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho ilio na paa, sehemu ya sege na mwangaza wa wastani limeekewa kifaa cha kulinda sehemu ya mbele magurudumu makubwa ya matumizi ya nje na vioo vya kisa vilivyoashiria hali nzuri ya gari na maandilizi kwa safari za umbali au hali ngumu ya barabara.

Gari la zamani linaonyeshwa kwa undani kupitia dashbodi yake ya kipekee iliyo na vipimo vya duara kama spidomita na vidhibiti vya kitambo. Usukani wenye muundo wa jadi na nembo katikati unaonyesha uzuri na usanifu wa magari ya enzi hizo.

Gari mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, rangi zake tofauti zikionyesha utofauti wa miundo na matumizi. Watu wachache wamesimama kwa urafiki pembezoni wakizungumza kwa utulivu chini ya anga ya mawingu mepesi.

Gari jeupe la VolksWagen limeegeshwa barabarani mbele ya uzio wa chuma na miti ya kijani, likiwa limepambwa kwa stika za matangazo kwenye kioo cha mbele. Ujenzi wa nyumba pamoja na mabango ya ATM na matangazo ya biashara unaonyesha mazingira ya jiji lenye shughuli za kila siku.

Trela ya kubeba magari ya rangi ya buluu imeegeshwa nje ya jengo .Ikiwa na viwango vingi vya kubebea magari na miundombinu ya kupakia na kushusha . Mandhari ya nyuma inaonyesha madirisha makubwa ya jengo na vichaka vilivyopangwa kwa ustadi.

Gari la kifahari aina ya Sedan ya rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la majani huku magari mengine yakionekana nyuma. Mandhari ya miti na anga safi linaongeza mvuto wa mazingira ya nje yakionyesha utulivu na hali nzuri ya hewa.

Gari aina ya Toyota Landcruiser Prado TX limeegeshwa karibu na nyumba kwenye eneo lenye nyasi na barabara ya changarawe. Rangi ya gari ni kijivu na lina vioo vya giza pamoja na nambari ya usajili ya Kenya.

Gari jeupe aina ya Toyota limegeshwa kando ya barabara usiku, mlango wake wa kuteleza ukiwa wazi na taa za nyuma zikiwaka. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo la ghorofa lenye madirisha makubwa na mwangaza wa mtaa huku ukime ukitawala mazingira.

Magari ya aina mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wa majani ulio wazi huku watu wakitembea na kushiriki katika tukio la kijamii. Mandhari ya miti, hema na milingoti ya mbao vinaonyesha mazingira ya wazi yanayofaa kwa mkusanyiko wa pamoja au maonyesho ya kijamii.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa juu ya changarawe likiwa na vioo vya giza, vioo vya pembeni vya kromu na magurudumu ya rangi ya shaba yanayovutia. Mandhari ya miti na anga angavu huongeza mvuto wa nje huku gari limehifadhiwa kwa hali nzuri ya kisasa.

Mikono miwili imejitanua juu ya dawati, mmoja ukitoa funguo za gari na nyingine ikizipokea kwa utayari. Pembeni kuna daftari lenye kalamu na gari la kuchezea, likiwakilisha makubaliano ya ununuzi au uhamisho wa umiliki.

Kitu cha nyuma cha gari kimefunikwa kwa ngozi nyeusi na mlango wa upande wa abiria umefunguliwa kuonyesha sehemu ya ndani. Kifaa cha jua juu kinaonyesha uwepo wa sunroof huku sakafu ikiwa na zulia safi na gari likiwa limeegeshwa karibu na ukuta wa matofali.

Gari jeupe la mizigo linaegeshwa pembeni ya barabara ikiwa na mistari ya rangi nyekundu na manjano sehemu ya nyuma pamoja na nambari ya usajili ya k d c saba tisa tano j . Mandhari ya miti jengo la ghorofa na nyaya umeme wa sheria eneo ya mtaa wa kawaida lenye utulivu.

Gari ya aina ya Volkswagen Kombi ya zamani yenye rangi ya buluu imeegeshwa mbele ya jengo la mawe yenye dirisha la grili. Sehemu ya mbele ina grili ya chuma na mazingira ya ardhi ya vumbi pamoja na mpira wa maji yameongeza hali ya kawaida ya eneo hilo.

Gari aina ya Subaru Outback yenye rangi ya kijivu limeegeshwa juu ya lami ikiwa na nambari ya usajili ya Kenya KCT 052X inaonekana nyuma. Uzio wa chuma wenye waya wa miiba na miti ya kijani inaonyesha kuwa eneo hilo lina uzio wa usalama na mazingira ya nje ya mji.

Gari la kifahari aina ya Mercedes Benz G-Class ya rangi nyeusi limeegeshwa mbele ya jengo likiwa na taa za mbele zinawaka na nembo ya Mercede iking'aa katikati ya grill . Mandhari ya nyuma yanaonyesha maegesho ya magari mengine na bango la maandishi ya Kiarabu, yakionyesha kuwa ni eneo la biashara au mwonyesho wa magari.

Ndani ya gari, mlango wa dereva uko wazi na roshani imefunguliwa ikiruhusu mwanga kuingia. Vitu vyeusi vya ngozi na vitamba pamoja na usukani uliopambwa kifuniko vinaonyesha muundo wa ndani wa kisasa unaotoa mazingira mazuri ya kuendesha.

Gari aina ya Toyota HIlux lenye rangi ya kijani kibichi limeegeshwa juu ya majani kwenye eneo la asili, likiwa na milango minne na miundo ya roll bar pamoja na stika ya nne kwa nne. Gari hilo linaonekana tayari kwa matumizi ya mazingira ya nje ya barabara.

Gari jeupe aina ya Volkswagen limesimamishwa pembeni ya barabara likiwa limevalia nembo ya kampuni na alama ya A inayotambulisha toyo la utendaji wa juu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha usingilizi wa miji kama miti, majengo na uzio.

Gari jeupe aina ya Toyota lenye nambari ya usajili KDR 963V limeegeshwa kwenye sehemu ya zege huku mlango wa upande ukiwa wazi na kuonyesha sehemu ya ndani. Mandhari ya nyuma ina majengo na mimea ya kijani ikiashiria mazingira ya mtaa wa kawaida.

Gari la sedan la rangi ya fedha limeegeshwa kando ya nyasi, mbeke ya gari jingine lililo sehemu ya nyuma. Mandari ya nyuma yenye miti na anga angavu inaonyesha mazingira tulivu ya nje.

Watu wawili wamesimama ndani ya jengo lenye mwangaza wa asili wakiwakaribu na magari mawili ya kisasa, moja la fedha na jingine jeusi. Mmoja wao aliyevaa suti la buluu anashikilia kibao kidijitali huku anazungumza na wawili waliovaa mavazi ya kawaida. Ishara ya maelezo ya kitaaluma katika mazingira ya mauzo ya magari.

Gari jeupe la suzuki lenye nambari ya usajili KDH 990J limeegeshwa barabarani kwenye eneo lililo na vichaka na miti ya kijani. Nyuma yake kuna jengo lenye lango la buluu na anga iko wazi na mawingu machache angani.

Gari la zamani linaonyesha uzuri na usanifu wa enzi zilizopita, kwa kutumia dashboard yenye vigezo vya duara na redio ya kitambo iliyo na vitufe vya kurahisisha matumizi. Usukani wa kipekee wenye kitufe cha honi katikati, pamoja na mpangilio wa kitufe na vipini vinatoa hisia ya safari ya kihistoria na urithi wa teknolojia ya magari.

Watu watatu wamesimama kwenye jumba la magari, mmoja akiwa na kibao cha kidijitali mkononi na anaeleza vitu kwa wateja wawili. Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa karibu na sakafu iliyosafishwa vizuri huakisi mwangaza mkali wa dari.

Gari la kifahari la zamani aina ya Donnet Zedel limeegeshwa juu ya barabara ya mawe. Likiwa na muundo wa kipekee wa taa kubwa za mbele na gurudumu yenye mshikiki wa mbao. Kuta zilizofunikwa kwa mizabibu na lango la chuma kale huongeza mvuto wa mandhari ya kimapokeo yenye historia na haiba ya kipekee.

Gari la pia rangi ya fedha limeegeshwa mbele la lango la chuma lenye mapambo ya mizunguko na taa zake zikiwa zimewashwa likitoa mwonekano wa kisasa na mvuto. Mandhari ya nyuma yenye miti na vichaka hutoa hali ya utulivu huku muundo wa lango ukiongezea uzuri wa makazi hayo.

Gari aina ya Subaru outback yenye rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye utulivu pembeni ya barabara ya lami, likielekezwa upande wa kushoto. Nyuma kuna uzio wenye waya wa ncha kali na majengo ya kawaida yakionyesha mandhari wa mtaa wa kawaida ulio na shuguli za kila siku.

Magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa mstari moja kwenye sehemu ya maonyesho, yaking'aa kwa muundo wa kisasa na kungarisha mazingira ya kibiashara. Mandhari ya pembeni ni tulivu yakitoa nafasi ya mteja kuchunguza kwa makini kila chaguo la usafiri.

Viti vya nyuma vya gari vimefungwa kwa vitambaa vya kijivu na nyeusi huku kitako cha kati kikiwa na arm rest iliyoshushwa kwa starehe ya abiria. Mandhari ya kijani nje ya dirisha huonyesha mazingira ya mashambani tulivu yaliyojaa utulivu wa asili .

Ndani ya karakana kubwa yenye mwangaza wa asili, mabasi ya njano na nyeupe yanapitia hatua mbalimbali ya kuundwa. Mmoja limefunguliwa kwenye kabuti likionyesha injini, huku mengine yakiwa yamepangwa kwa safu kama sehemu ya mchakato au uzalishaji wa magari ya abiria.

Katika uwanda wa kijani watu kadhaa wanaoshughulikia karibu na gari aina tofauti. Gari la kijani kibichi likiwa wazi upande wa dereva huku mtu mmoja amevalia koti la rangi ya manjano lililoandikwa NCBA akitembea kuelekea nyuma. Magari mengine ikiwemo ya rangi nyeusi na tuktuk nyekundu yanaonyesha shughuli nyingi zinaweza kuwa huduma za jamii au hafla maalum.

Maegesho makubwa yanaonyesha magari ya aina mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa utaratibu karibu na jengo lenye maandishi ya Kweli Commercial. Mandhari hii inadokeza shughuli za biashara au huduma ya wateja katika kituo cha kisasa cha kibiashara.

Viti vya ndani vya gari nyekundu vinaonyesha hali ya matengenezo au urejeshaji huku sehemu nyingi zikiwa bila sakafu wala kiti cha abiria. Dereva pekee bado ana kiti na hali ya uchafu na uchakavu huashiria shughuli za ukarabati zinazofanyika.

Toyota Hilux ya kijani kibichi imeegeshwa juu ya majani katika mazingira ya asili yenye miti na anga la jua angavu. Mtu aliyevaa kofia ya kijani na fulana ya njano amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari likionekana kuwa katika hali nzuri ya matumizi ya nje au ya kazi ya mashambani.

Gari jeupe aina ya mercedes benz lenye gari la usajili KAG 528 U limeegeshwa katikati ya barabara ya lani iliyotulivu likiwa limeelekezwa moja kwa moja kwenye kamera. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu, vichaka vya kijani na nguzo za umeme zenye nyaya yakiipa eneo hali ya makazi yenye utulivu wa kijiji.

Milango ya gari imefunguliwa na kuonyesha siti za nyuma zilizosukwa kwa ngozi ya rangi nyeusi pamoja na sehemu ya mbele iliyoshesheni vifaa vya kisasa. Dirisha la juu lililowazi linaongezea mwangaza wa asili huku kuta za mtaa zilizo na matofali na mimea nje zikichanga mandhari ya utulivu wa mazingira nje ya jiji.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa watu wanaonunua na kuuza bidhaa mbalimbali za kilimo kama mboga. Hali ya ardhi yenye matope na watu waliovaa nguo za rangi tofauti inaonyesha mazingira ya kijijini na msimu wa mvua ulioathiri eneo hilo.

Matunda na mboga zimetandazwa kwa ustadi kwenye masanduku na vikapu rangi zake angavu zikivutia macho ya wanunuzi soko. Nambari tano tatu ya vibanda huonyesha mpangilio rasmi huku mazingira yakisheheni harufu ya mazao mapya na uhai wa kibiashara ya kila siku.

Meza ya mbao iliyo katika soko la wazi imejaa viatu na kanda mbili za aina na rangi mbalimbali zikiwemo nyeusi, nyekundu, kahawia na beige . Pembeni kuna stendi ya miwani ya jua yenye miundo ya kuvutia ikiashiria biidhaa za mitindo zinazopatikana kwa bei nafuu sokoni.

Muuzaji na wanunuzi wamekusanyika sokoni wakibadilishana bidhaa na mazao safi ya chakula kama nyanya ndizi na kabeji. Mazingira ya soko la wazi yanaonyesha shuguli nyingi, rangi tele na mwingiliano wa kijamii katika maisha ya kila siku.

Jengo la city market lililo kwenye kaunti ya jiji la nairobi imechorwa mural yenye rangi angavu inaonyesha maisha na tamaduni za jiji hilo. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo marefu yana anga ya wazi huku watu wakitembea kando la jengo hilo katika eneo la kibiashara lenye shughuli nyingi.

Mifuko ya mikono iliyosokotwa kwa mikono imefungwa kwa mikanda na vifuniko vya ngozi vilivyopangwa kwa nakshi za kuvutia. Rangi za kahawia nyeusi na nyeupe zinajitokeza kwa muundo wa mistari zikiandikiwa kwenye rack pamoja na bidhaa zingine kama viatu vya ngozi katika mazingira ya soko a bidhaa za jadi.

Soko lenye shughuli nyingi linafurika watu waliovaa mavazi ya aina mbalimbali wakitembea na kununua bidhaa kwenye vibanda vilivyopangwa kwa mstari. Urahisi wa mawasiliano na uhai wa bishara unaonekana wazi katika mazingira haya yenye msisimko wa kijamii.

Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao kama viazi, viazi vitamu na mboga kwenye sakafu ya soko la wazi wakiwa wameketi karibu na lori lenye turubai ya kijani. Jengo la ghorofa lenye rangi ya kijani na nyeupe linaonekana nyuma likiongeza mwonekana wa mazingira ya mji.

Meza za wauzaji katika soko la ndani zimefunikiwa kwa magunia zikionyesha kua bidhaa hazijawekwa au zimehifadhiwa kwa muda. Eneo hilo linaonekana kua tulivu bila shughuli nyingi za kibiashara kwa wakati huo.

Watu wengi wanazunguka kwenye soko la wazi liliozungukwa na majengo yenye paa za mviringo wakinunua bidhaa kutoka kwa viwanda vilivyofunikwa na miavuli ya rangi mablimbali. Msongamano wa wanunuzi na muonekano wa matunda na mboga unaongeza mvuto wa mazingira yenye harakati za kila siku.

Matikiti maji, wenye mivirigo ya rangi ya kijani na mistari nyeusi, yamepangwa kwa wingi kwenye eneo la biashara au soko. Nyuma yao kuna matunda mengine kama machungwa na maembe, yakiongeza rangi na mvuto wa eneo hilo la kuuza bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi, linaonyesha mitungi mikubwa ya mizigo imejaa matunda na mboga mboga mbali mbali kama vile nyanya, viazi na vitunguu. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakishughulika kwa bidii chini ya miavuli iliyotoa kivuli ,wakichangamana katika mazingira yenye rangi angavu na msisimuko wa biashara.

Viazi vitamu vya zambarau vimepangwa kwa uangalifu ndani ya kikapu cha kuvuna. Vikiwa pembeni ndoo zenye mizizi mengine kama viazi vya kawaida na mihogo. Mfuko wa plastiki unaonyesha boga za majani zikionyesha utofauti wa mazao sokoni.

Watu wawili wameketi nyuma ya meza iliyofunikwa kwa pangili za vitambaa zenye rangi mbalimbali, zinazovutia kwa urithi wa utamaduni au ufundi wa mikono. Mandhari ya nyuma inavitambaa vilivyotundikwa vikiongeza mvuto wa mazingira wa sokoni au mwonyesho ya bidhaa za sanaa.

Nguo mbalimbali kama makoti, mashati na suruali zimezagaa juu ya uso wa meza au sakafu zikiwa na rangi tofauti kama buluu, kijani, rangi ya machungwa na nyeusi. Watu waliopo nyuma wanaonekana kuchambua au kupanga ngo hizo, hali inayoashiria shughuli za uuzaji wa mitumba au mgawanyo wa msaada wa mavazi.

Store ya bidhaa imefunikwa kwa paa la bati na kusimamiwa kwa nguzo za mbao ikiwa imejaa vito vya mikono vilivyotengenezwa kwa shanga zenye mbalimbali. Mezani na vitani vimepangwa vikuku, mikufu na mapambo ya kitamaduni yanayoonyesha ustadi wa ubunifu wa kienyeji.

Ujumbe wenye maandishi makubwa usafi wa mazingira ni jukumu lako umetundikwa juu ya jengo la ghorofa ukisisitiza wajibu wa kila mmoja katika kudumisha usafi wa mazingira. Burari yenye rangi angavu na takataka zilizo karibu na pipa maalum la kutupa taka huonyesha juhudi ya kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi.

Soko la wazi limejaa bidhaa mbalimbali za chakula ikiwa ni pamoja na ndizi, tofaha, machungwa, pilipili hoho na mboga kama kibichi na nyanya. Mwavuli makubwa yanatoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi waliokusanyika wakichangamkia shughuli za kila siku katika mazingira yenye rangi na uhai.

Watu wanapita kati ya vibanda vya matunda na mbogamboga rangi za mazao zikiwa angavu na zinazovutia kwa macho. Nguzo za buluu na sakafu ya zege huunda mazingira ya soko la ndani lenye shughuli nyingi na msisimko wa ununuzi.

Magari na watu wanashughulika katika eneo la soko la wazi lililojaa vibanda vya bidhaa kama mboga na matunda. Majengo marefu yanayozunguka soko yanaonyesha shughuli za kibiashara katika mji wa kisasa.

Lango la duka limefunguliwa, likifichua rundo la viatu vya rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa ustadi juu ya rafu za mbao. Vito, vikuku na mapambo ya kipekee yananing'inia ukutani, yakivutia macho ya wapita njia katika njia nyembaba ya soko yenye msongamano wa watu .

Maua ya manjano yanachanua kwa wingi mbele, yakifuatwa na rangi ya waridi na zambarau zilizo upande wa kulia na nyuma. Ndani ya mpangilio wa kuvutia, kontena la kijani upande wa juu kushoto huchangia urembo wa mazingira yanayoakisi uzuri wa asili na uangalifu wa mpangaji.

Duka hili la kazi za mikono linaonyesha urithi wa sanaa ya Kiafrika. Kupitia sanamu, vinyago vya wanyama kama twiga na pundamilia. Mashua ndogo yenye maandishi MV Malindi na mikeka iliyofumwa kwa ustadi. Rangi angavu na muundo wa kila kipande huonyesha ubunifu na urembo wa kitamaduni unaovutia kwa macho na roho.

Ndizi zimening'izwa juu, huku matunda mengine kama papai, mananasi na tufaa yakiwa yamepangwa kwa uangalifu mezani, pamoja na mboga mboga mbalimbali. Soko hili lenye shughuli nyingi linatoa taswira ya maisha ya kila siku ya biashara ya chakula likisisitiza umuhimu wa lishe safi na upatikanaji wa mazao ya mashambani.

Hili ni soko la kuuza maua. Maua ambayo yanatumika kwa mambo kadhaa kama vile kurembesha, kurembesha maharusi, kurembesha makanisa kulingana na sherehe ambazo zinazoshushudiwa.

Soko la wazi limepangwa kando ya barabara. Vibanda vikiwa na mboga na matunda yenye rangi angavu na maisha hai ya wateja. Nyuma yake kuna majengo ya gorofa ikiwemo ya taasisi ya Kenya Institute of Project Management linaloipa mandhari ladha ya shughuli na maarifa.

Soko la ndani lina shughuli nyingi za biashara ya matunda na mboga. Mboga na bidhaa zimetandazwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza na stendi zilizotengenezwa kwa mbao. Ndani ya paa la bati mwanga hafifu huangaza rangi mbalimbali za mazao kama ndizi, nyanya, embe na sukuma wiki huku bakuli za plastiki zikisaidia kupanga bidhaa kwa urahisi.

Jengo refu la kisasa limewekwa matangazo ya kibiashara likiwa na muundo wa kuvutia wenye rangi ya beige na kijani kibichi . Sehemu ya juu ina mnara wa mawasiliano huku sehemu ya mbele ikionyesha mbao na magunia yaliyowekwa kwenye nyasi na bango ya to let yakitangaza nafasi ya kupangisha.

Mwanga wa asubuhi huingia kwa utulivu kupitia dari yavkioo ukichora vivuli vya kipekee kwenye kuta za rangi ya manjano. Usanifu wa kisasa wenye mistari ya metali na madirisha ya mviringo huipa nafasi hiyo ya kipekee uzuri unaovutia macho.

Kuta ya matofali imepangwa kwa mpangilio wa kipekee. Unaonekana kama mitandiko ya kitanzi ikichanganya rangi nyekundu na kijivu ya kuvutia. Juu ya kuta kuna mstari wa matofali uliolazwa na nyuma kuna majani ya migomba yakichanua chini ya anga ya bluu angavu.

Jengo la zege lina milango mitatu mikubwa ya gereji. Mbele yake kuna udongo wa changarawe unaonyesha mazingira ya viwandani. Mbao zilizovunjika zimetupwa juu ya dari, huku nyaya za umeme zikichanua angani nyuma ya jengo hilo.

Jengo refu limejengwa kwa rangi ya kijivu na nyekundu likiwa na maandishi meupe yaliyosimama kwenye upande wake. mbele kuna gari limeegeshwa katika mazingira ya angani safi na majani ya kijani pembeni.

Bango la biashara limeandikwa Tryvay Smat Agencies likitangaza huduma ya upangishaji wa nyumba katika maeneo tofauti. Inaorodesha aina mbaimbali ya makazi kama vile vyumba vya kulala, bedsitter ,vyumba vya mtu mmoja, maduka, maeneo ya biashara pamoja na maisonette na bungalow zilivyo kwenye sehemu binafsi.

Jengo lina ghorofa nyingi na limejumuisha biashara mbalimbali chini kama vile duka la nyama, vifaa vya ujenzi, saruni na maduka ya dawa. Vyumba vya juu vina balkoni za chuma na bango kubwa ya EM4 Apartment linaonekana juu ya jengo.

Mabango mawili yamebandikwa juu ya mti wa chuma yakitangaza huduma za magari kama kufua paneli, upakaji rangi, matengenezo ya mwili, uchunguzi wa gari na huduma ya kuosha gari. Sehemu ya chini inatangazwa la mauzo ya vianja vikiambatana na nambari za simu na barua pepe kwa mawasiliano.

Jengo jeupe lenye mundo wa almasi linasimama mbele ya jengo lenye kuta wa tofali na rangi nyeupe, likizungukwa na waya za umeme juu kwa ajili ya usalama. Bango linalotangaza mauzo limebandikwa kwa dhahiri likitoa nambari ya mawasiliano kwa wanaotamani umiliki.

Jengo la ghorofa limeandikwa Three Unit Complex likiwa na mabango ya matangazo ya ofisi, studio na nyumba za kupanga lenye majumba moja hadi tatu, mabango ya To Let na Omega mabati yanashirikia mvuto wa biashara huku miti na nyaya za umeme zikiweka hali ya jiji yenye shughuli.

Bango kubwa la matangazo linaonyesha huduma za upangaji wa ofisi kutoka Knight Frank ikikua na nembo nyekundu na maandishi meupe yanayovutia. Jengo la nyuma linaonekana kuwa la kisasa likiwa na madirisha mengine na miti ya minazi pembeni. Hali inaonyesha maendeleo ya miundo mbinu ya kibiashara.

Jengo la kisasa lenye rangi ya manjano limejengwa kwa urefu likiwa na madirisha mengi yanayopangika kwa mpangilio mzuri. Angaa ya buluu na miti ya upande mmoja huongeza mvuto wa mandhari ya jiji.

Jengo refu la ghorofa linaloitwa Gustana Twin Towers limesimama kwa mchanganyiko wa kuta za zege na rangi huku kila ghorofa ikiwa na roshani. Katika mbele ya jengo hilo kuna uzio wa mabati pamoja na miti mdogo na juu kuna tanki kubwa la maji likionekana dhidi ya anga angavu ya buluu.

Jengo la sehemu moja linafanana na sehemu ya huduma ya vinywaji kutokana na alama za vikombe na sahani juu ya madirisha makubwa. Mwangaza wa na angani na mandhari ya mawe kwa mbele huongeza mvuto wa muundo wa jengo hilo la kisasa.

Mandhari ya jiji inaonyesha majengo marefu ya biashara au makazi chini ya anga ya bluu angavu. Kwa kiwango cha barabara, miti, nguzo za umeme na matangazo mbalimbali yanaonekana yakiwemo mabango yenye huduma za mali isiyohamishika.

Bango ya kijani lenye maandishi ya dhahabu linaonyesha pearl court northlands view controlled development area . Likiwa limefungwa kwenye nguzo za chuma mbele ya jengo lenye kuta za mawe na matofali ya kisasa. Mandhari inayozunguka inaonyesha mchanga vifaa vya ujenzi na mimea michache, ikiashiria eneo linaloendelea kujengwa au kuendelezwa kimpangilio.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili inaonyesha usanifu wa kuvutia kwa mjini ikiwa na dirisha kubwa, balcony yenye uzio wa kioo na ukuta wenye mchanganyiko wa textures laini na mbao mbabambaba. Upande mwengine umepambwa na maadhari ya kijani pamoja na barabara ya mawe yenye muundo wa kijiometri ikitoa taswira ya anasa na utulivu wa makazi ya kiwango cha juu.

Nyumba ya kifahari imesimama kwenye eneo lenye mandhari ya kuvutia. Bwawa safi la kuogeleo liko mbele yake likizungukwa na viti vya kupumzika vilivyojificha chini ya kivuli cha paa. Miema ya kijani kibichi na miti inazunguka eneo hilo ikichangia uzuri na utulivu wa mazingira.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya bluu linaonekana likiwa limejengwa nyuma ya ukuta wa mawe. Likizungukwa na maeneo ya udongo na nyasi. Majengo mengine yenye paa za kahawia yanaonekana kwa umbali. Yakichangia mandhari ya makazi ya mtaa uliochangamka chini ya anga la wazi la mchana.

Jengo refu la kisasa linaendelea kujengwa, likiwa na madaraja ya vioo na ukuta uliochanganywa na mawe na rangi ya kijivu na nyeupe. Wafanyakazi wa ujenzi wanaonekana kazini, huku vifaa na mabaki vya ujenzi vikiwa vimetapaka ardhini kwenye eneo linaloendelea kuendelezwa.

Bustani yenye kijani kibichi inaonekana kutunzwa kwa upendo. Ikiwa na nyasi safi, mti mkubwa wa mnazi na uzio wa mimea inayozunguka kwa utulivu. Nyuma yake kuna jumba la kifahari la ghorofa mbili likiwa limejificha kiasi nyuma ya miti likikamilisha mandhari ya amani na ustawi na maisha ya kifamilia.

Majengo yenye paa nyekundu na kuta nyeupe yanaonekana kwa mbali kutoka katika roshani yenye vigae na uzio wa chuma. Mandhari hii ya makazi inaonyesha utulivu wa jiji na nafasi ya mtazamo mpana kutoka juu.

Jumba hili la ghorofa mbili lina paa nyekundu la vigae na kuta nyeupe likiwa limezungukwa na bustani yenye miti na vichaka vilivyotunzwa vizuri. Muundo wake wa kisasa unaonyesha ustawi wa maisha ya familia pamoja na utulivu wa mazingira ya makazi ya kifahari.

Mashine ya kujihudumia katika duka la vyakula inaonyesha skrini ya kuguza. Scanner ya msimbo pau na sehemu ya kuweka bidhaa. Alama ya fifteen items or less imeeleza masharti ya matumizi, ikionyesha njia ya kisasa ya ununzi wa haraka bila msaada wa mhudumu.

Aila ya mbwa imeonyeshwa kwa bidhaa mbalimbali za chakula kilichopangwa kwa ustadi kwenye rafu ya duka kubwa. Mabango na vifunganishio vyenye rangi tofauti vinaelezea aina ya lishe kwa mbwa kulingana na mahitaji yao ya afya na ladha.

Katika eneo la malipo kwenye duka kubwa, watu wamesimama kwa mistari wakiwa na mikokoteni ya bidhaa mbalimbali za nyumbani. Counter zilizoandaliwa kwa namba na ishara za kipaumbele kwa wateja maalum vinaonyesha mpangilio wa kitaalum na huduma rafiki kwa wateja.

Jengo la biashara linaonyesha duka maarufu la Quickmart lenye nembo nyekundu na maandishi meupe likitangaza huduma zake za saa ishirini na nne. Gorofa za juu zina matangazo ya taasisi kama Razee Beauty Academy na maduka ya viatu kama Bata yakionyesha utofauti wa biashara ndani ya jengo hilo.

Rafu zimepangwa kwa mtindo unaovutia, zikiwa zimejaa chupa za manukato na dawa za kupulizia angani. Mteja mmoja amesimama karibu na troli lake, akichagua bidhaa kwa makini kana kwamba analinganisha harufu na thamani.

Chupa ya juice ya zabibu yenye kung'aa aina ya chamdor zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ya mbao katika duka la rejareja. Mabango ya matangazo yanaonyesha kupunguzwa kwa bei, yakiongeza mvuto wa ununuzi hasa katika msimu wa sherehe uliojaa mapambo ya kuvutia.

Rafu za dukani zimepengwa kwa bidhaa nyingi za usafi wa nyumbani kama sabuni, vinyenyusho na mafuta ya kunukia. Mandhari ya taa angavu na mpangilio safi unaonyesha mazingira ya ununuzi yaliyoandaliwa kwa ufanisi na mvuto.

Mwanga wa ndani wa ngazi ya rafu zilizojaa chupa na makopo ya vinywaji huku mapambo ya mapipa ya mbao yakiongeza mvuto wa kipekee, ubao uluioandikwa kwa taa angavu huashiria biashara ya pombe iliyoandaliwa kwa ustadi na usafi wa kisasa.

Mitungi ya chuma, sufuria na vyombo vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio, kwenye rafu ndefu ndani la duka la vifaa vya jikoni .mandhari ya dari ndefu yenye taa angavu ya mabango ya fridge home ,na technology yanaongeza mwangaza na urahisi wa kupata bidhaa.

Paki za karatasi laini za Hanaan Premium zimepangwa kwa ustadi juu ya stendi nyekundu ya matangazo yenye maandishi promo . Ubao wa juu umeandikwa bei ya ofa ya 46 ukitoa mvuto wa ununuzi wa bidhaa za matumizi ya kila siku.

Bidhaa za ngozi kutoka chapa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu safi zenye maandishi na matangazo ya kuvutia. Mabango huongeza mvuto wa ununuzi kwa wateja wanaotafuta mwonekano wa ngozi bora.

Maisha ya dukani yanaendelea ndani ya duka la rejareja lililojaa bidhaa mbalimbali kama pasta ,mchele, viungo na kunde zilizopangwa kwenye rafu zilizoandikwa kwa mabango ya sehemu husika. Mteja mmoja anatembea katikati ya njia huku matangazo ya mapunguzo yakionekana yamewekwa juu yakivutia wanunuzi kwa ofa maalum.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja inaonyesha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo mikate, vyakula vilivyogandishwa na matunda safi huku mtu mmoha akichagua bidhaa. Mabango yaliyo juu yameelekezwa wateja kuhusu huduma za kuangiza kwa, WhatsApp, na hatua ya kujikinga na covid nineteen.

Duka la kisasa la vyakula lina mpangilio wa kuvutia na bidhaa mbalimbali za chakula zikiwa zimepangwa kwa utaratibu wa kuvutia. Wateja wawili wanaonekana wakichunguza bidhaa huku mazingira yakisafishwa vizuri na yakionyesha urahisi wa ununuzi.

Bidhaa za lishe za watoto kama nesto, cerelac na cerebral zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za duka zikiwa na bei zinazoonekana wazi kama vile mia saba na hamsini, mia tatu sabini na tano na mia saba sitini. Mwangaza safi na mpangilio wa bidhaa tofauti kama cheer sea na corn nuts inaonyesha mazingira ya ununuzi yaliyopangika vyema kwa mteja kutazama na kuchagua kwa urahisi.

Ngazi za chuma zenye muundo wa kisasa zinaelekea juu, huku maeneo ya karibu yakionyesha mpangilio wa bidhaa wa duka kubwa. Mandhari angavu na matangazo ya punguzo huamsha ari ya kununua kwa wateja wanaopita.

Mlango wa duka la Carrefour uko wazi kiasi ukikaribisha wateja kwa bango lenye ujumbe wa bei nafuu na huduma bora. Ndani taa angavu linaangaza safu za bidhaa mbalimbali huku sehemu ya express counter ikisubiri wateja wenye bidhaa chache kwa haraka.

Duka la Chandarana Foodplus linaonyesha muonekano wa kisasa wa kibiashara, na bango kubwa juu likiwa na kauli mbiu more than just food . Pembeni kuna bango la Air Arabia linaloelekeza huduma za usafiri, huku ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya matangazo na mfano wa twiga kwa mapambo.

Watu wawili wakiwa kwenye duka la plastiki wanachagua vyombo mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio wa kuvutia. Rangi tofauti za mabakuli, vikombe na container huongeza mazingira ya ununuzi yenye mwanga na utulivu.

Bidhaa za urembo za wanawake kama vile lotion na shampoo kutoka kwa chapa ya Nice and Lovely zimepangwa na mpangilio mzuri kwenye rafu zilizoangazwa vyema. Pembeni sehemu ya viatu na mabegi huongeza chaguo la wateja wanaotafuta vifaa vya msingi vya kila siku.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kuanzia nyama safi, nafaka hadi vitafunwa vilivyofunganishwa zikiashiria utofauti wa mahitaji ya wateja wa kila siku. Mwanga wa dari unaangaza mazingira ya biashara kwa mvuto huku wateja wakichagua bidhaa zao kwa utulivu na makini.

Baiskeli zenye rangi angavu zimepangwa kwa mstari kwenye sehemu kubwa ya duka, zikionyesha aina tofauti kwa ajili ya wateja wa kila umri. Shelves za nyuma zimejaa magari ya kuchezea na bidhaa nyingine za nyumbani, zikionyesha utofauti wa bidhaa ndani ya duka hilo la rejareja.

Mazao safi yamepangwa kwa ustadi kwenye kreti za plastiki za kijani yakionyesha karoti, tangawizi, vitunguu na mboga za majani kama kale . Mpangilio huu wa tabaka tatu unaongeza urahisi wa kuchagua huku mwangaza wa soko ukisisitiza usafi na ubora wa bidhaa.

Nembo ya kafu wenye rangi ya zambarau na buluu imetundikiwa juu ikiashiria mlango wa kuingilia katika duka kubwa la rejareja. Jalada nyekundu linasema express counter linaelekezwa wateja kwenye bidhaa chache katika kaunta maalum huku bidhaa mbalimbali zikionekana ndani ya duka lililo na mwangaza mzuri.